Wanafunzi wahitimu wakiwa na furaha na tabasamu, wakisimama kupiga picha ya pamoja ilikuweka kumbukumbu zao nzuri na pia miaka waliyo tumia kusoma ilikutakiana maisha yanayo endelea mbele nakufurahia wakati wao mzuri.

Wanafunzi wakiwa katika chumba cha mtihani wakiwa wanafanya mtihani. Mtihani huo upo kwa ajili ya kuwapima ufahamu na uelewa ambao wamekwisha kufundishwa na walimu wao na walimu wanataka kupima uelewa zaidi wa wanafunzi hao kwa kutumia mitihani ya kuandika.

Mwanamke mwenye furaha ametabasamu akiwa ameshikilia cheti cha kuhitimu kinachoashiria kuwa amekamilisha mafunzo fulani ambayo alikua anajifunza kwa kipindi hicho chote. Na cheti hutumika kama vile zawadi ya kuhitimisha mafunzo hayo.

Wanakijiji wakiwa na kikao pamoja na viongozi wao katika mhadhara wa kijiji, ili kuweza kujadiliana faida, hasara pamoja na changamoto zinazowakumba wanakijiji hao, lakini viongozi kuweza kuwapa mbinu wanakijiji ya kutatua changamoto zao na kuwapatia majibu ya changamoto zao.

Wanafunzi wakiwa katika darasa wakijisomea kwa ajili ya kufanikisha malengo yao, pamoja na kufaulu vyema mitihani yao. Darasa hilo limejaa wanafunzi wa kike kwa wa kiume wakiwa na madaftari na vitabu pamoja na maji.

Eneo la darasani wanafunzi wakiwa wameketi tayari kwa ajili ya kuanza kujifunza na kuelimishwa somo hilo husika. Mwalimu wao akiwa anapita kwa mmoja baada ya mwingine ili kumpa maelekezo na mambo muhimu anayopaswa kuyafuata na kuelewa wakati anajisomea na kujifunza somo hilo husika.

Wanafundi wa shule ya mafunzo ya kilimo shambani wakiwa katika mafunzo ili kuweza kupewa mbinu mbalimbali za kilimo kuweza kupata mazao mengi na kupata faida. Na wakati huohuo wakiendelea kuelimishwa juu ya mazao mbalimbali, na kuweza kumsaidia mkulima kupata faida kutokana na kilimo hicho.

Vijana wakiwa katika ofisi, wakipewa ushauri maelekezo pamoja na masuluhisho ya matatizo yanayowakumba, na kuweza kupewa namna na jinsi ya kufikia ndoto zao, na kujiepusha na makundi ambayo yasiyo mazuri kwa ndoto zao.

Mwalimu anatoa elimu ya vitendo kwa wanafunzi wake ili waweze kuongeza maarifa, kutunza kumbukumbu na kujifunza kwa haraka. Elimu hii ni muhimu kwa wanafunzi kwani inawasaidia kuwa na kumbukumbu nzuri, na kuweza kufaulu katika mitihani yao na kufanya vizuri.

Eneo la ofisi ya kijiji, mwenyekiti wa kijiji akiwa ameitisha mkutano mfupi wa wanakijiji ili kuweza kutoa elimu juu ya sheria zinazoendesha kijiji hicho kupitia maelekezo hayo, anaonyesha kwa vitendo kupitia karatasi zinazoonyesha sheria hizo.

Chumba cha tehama mahali ambapo wanafunzi wanaenda kujifunza teknolojia kwa kutumia vifaa kama vile kompyuta ambavyo vitawasaidia kuweza kutumia hivo vifaa kwa kazi zao wakiwa maofisini hata wakiwa sehemu yoyote wakihitaji kutumia vifaa hivyo.

Wafanyakazi wakiwa katika semina yenye lengo la kuwajenga wao katika kutekeleza majukumu yao ya kila siku, na kuwapa mambo mengi ya kutizama katika utendaji kazi wao. Na kuwafundisha vitu na mbinu mpya za utekelezaji wa kazi zao za kila siku.

Wanafunzi wakiwa katika eneo la maabara ambalo hutumika kufanyia utafiti, pamoja na kufanya sayansi. Eneo hili linawasaidia wao kujifunza vitu mbalimbali vya kisayansi, na huku mwalimu wao akiwapa maelekezo mbalimbali na namna ya kutumia vifaa vilivyopo mezani ili kuepuka ajali zinazoletwa na vifaa hivyo.